Miundo mikubwa ya chuma imejaa nyaya na vifaa vya umeme. Vituo vya umeme vimesimama imara ardhini vikionyesha mtandao mkubwa. Anga safi la buluu linaonekana juu likiongeza uwazi kwenye eneo. Sehemu hii inaonekana kuwa kituo kikubwa cha kusambaza umeme.

Mtaalamu wa umeme anapanda ngazi ndefu nyekundu kuelekea nguzo za umeme. Nguzo hiyo imesheheni nyaya nyingi zilizounganishwa. Kando yake kuna bango kubwa la hoteli ya waridi paradise . Magari yameegeshwa kando ya barabara huku anga likiwa na mawingu meupe.

Kituo cha kupooza umeme kikubwa kimeonyeshwa, kikiwa na transfoma kubwa za kijivu na nguzo nyingi za chuma zinazobeba nyaya za umeme. Miundo mbinu hiyo imejengwa kwenye eneo lenye changarawe safi.

Miundo mikubwa ya chuma imetawanyika katika eneo hili ikiunganishwa na nyaya nyingi. Kundi la watu wamevaa vesti zenye rangi ya manjano na kofia ngumu nyeupe linaonekana. Mmoja wao anaonyesha kwa kidole upande wa kushoto akionekana kuelekeza kitu. Anga lina mawingu yaliyotawanyika likifanya mandhari ya wazi.

Nguzo mbili za umeme zimesimama zikiwa zimebeba transfoma kubwa. Waya nyingi za umeme zimeunganishwa zikiashiria usambazaji wa nishati. Mawingu machache yanaonekana angani yakionyesha hali ya hewa tulivu. Miundo hii inaonyesha mfumo wa umeme uliowekwa vizuri.

Barabara inayoonekana na nguzo kadhaa za umeme zilizosimama wima. Nyuma yake kuna jengo refu la ghorofa lenye matofali mekundu na madirisha ya bluu. Miti michache na mimea mingine inakamilisha mandhari ikipamba kingo za barabara na maeneo ya jengo. Uzio wa chuma chenye rangi ya samawati unazunguka eneo la jengo hilo.

Miundo mikubwa ya chuma yenye nyanya nyingi, za umeme inasimama chini ya anga la bluu. Nguzo hizo zinaonyesha kituo cha kusambaza umeme kikisaidia usafirishaji wa nishati. Mawingu meupe machache yanaonekana yakitawanyika, angani. Mandhari inaonyesha miundombinu, muhimu ya nishati ikisisitiza maendeleo ya teknolojia.

Nguzo kubwa ya chuma inayobeba nyaya za umeme imesimama mrefu chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Nyaya za umeme zimetanuliwa kutoka kwenye nguzo zikipotea mbali.

Miundo mikubwa ya chuma imejaa nyaya na vifaa vya umeme. Watu wawili wenye sare za kazi wanaonekana karibu na jengo dogo lililopakwa rangi ya buluu na nyeupe. Laini ya manjano imewekwa ardhini, ikionyesha eneo la usalama. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika likifanya mandhari ya wazi.

Wanainjinia kadhaa wako mahali pa kuzalisha umeme. Miundo mikubwa ya chuma ya nyaya nyingi zimetandaa juu. Angani kuna mawingu yaliyotawanyika lakini baado kuna mwanga wa kutosha. Mmoja wa wanainjinia anatembea, amevaa kofia ngumu na fulana ya rangi ya kijani.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana. lina dirisha za kioo za kijani. Bango la majengo limebandikwa ukuta wa jengo. Lango la chuma lenye ncha kalilinaonekana mbele ya jengo. Jengo linaonekana kuwa la kibiashara au la makaazi.

Mandhari inaonyesha kituo kikubwa cha kuzalisha umeme, kinachotoa moshi angani. Eneo lote limezungukwa na milima iliyofunikwa na miti mingi ya kijani kibichi. Barabara zinapita katikati ya mandhari, zikielekea kwenye miundo mbalimbali. Kuna pia miundombinu ya nyaya za umeme inayoonekana wazi.

Mnara mrefu wa umeme unasimama mbele ya bendera mbili. Moja ikiwa nyeupe na bluu na nyingine ikiwa bluu pekee. Bendera zote zina nembo ya bluu pawa eneo lote limezungukwa na kamba za manjano na nyeusi.

Kituo kikubwa cha umeme kimejengwa chini ya anga safi ya blue . Miundo mirefu ya chuma na nyaya nyingi za umeme zinaonekana wazi za saruji zimejengwa kuzunguka kituo hicho. Bendera yenye rangi za blue , nyeupe na manjano, inapepea ikiongeza uhai kwenye eneo hilo la viwanda.

Mitambo ya umeme yenye nguzo na nyaya nyingi imesimama nje ikiwa na alama za tahadhari za manjano na nyeusi. Bendera mbili zenye nembo ya KPLC Power zinapunga mkono karibu na lango la kuingililia eneo hili linaonekana kuwa kituo kidogo cha kusambaza umeme kikiwa na ukuta wa zege unaozunguka eneo hilo.

Majengo ya makazi duni yamezingirwa na maji ya mafuriko yakionyesha athari za mvua kubwa. Nyumba nyingi zimeezekwa kwa mabati na baadhi yao zimeharibika vibaya. Miti inasimama kando ya maji yakiyotuama ikionyesha mazingira ya vijijini.

Mandhari ya asili inaonyesha nyasi na miti yenye rangi ya kijani kibichi ikienea mbali. Juu yake, mawingu meupe na bluu yanapamba anga yakionyesha hali ya hewa tulivu. Milima yenye rangi ya bluu inaonekana kwa mbali, ikitengeneza mstari wa upeo wa macho.

Miti mingi inaonekana kando ya maji. Mto unatiririka taratibu ukipita kwenye ardhi yenye nyasi. Mbingu ni safi na bluu, ikiashiria hali ya hewa nzuri. Kuna mimea midogo imechipuka karibu na ukingo wa mto.

Bwawa la maji limetulia likiangazia mawingu yanayo pitia anagani. Miti na vichaka vimefunika kingo za bwawa vikiongeza uzuri wa mandhari. Ndege weupe wametua pembeni wakipumzika karibu na maji. Onyesho hili linaashiria utuluvu wa asili mbali na shughuli za jiji la Nairobi.

Kundi la wamaasai wakiwa wamevalia shuka zao za kitamaduni zenye rangi angavu, wamekusanyika nje. Wanaume wawili wameruka juu kwa mtindo wa ngoma ya maarufu ya adumu. Watu wengine wamesimama wakiwatazama kwa tabasamu na shauku.

Hawa ni vifaru watatu wakubwa wenye rangi ya kijivu wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu. Kifaru wa mbele, ana pembe ndefu, akionyesha uzuri wa viumbe hawa. Nyuma yao, barabara ndefu inaonekana ikivuka mandhari. Mandhari inaonyesha uzuri wa asili wa wanyama pori.

Daraja la mbao linapitia katikati ya mimea minene, nguzo za mbao zinasaidia njia hii, zikiongeza usalama. Miti mirefu na mitende mikubwa inazunguka upande zote. Mandhari haya yanaonyesha bustani au eneo la asili lenye utulivu.

Wasanii kadhaa wamevalia mavazi ya kitamaduni na manyoya vichwani. Wanacheza na kupiga ngoma jukwaani. Nyuma yao, kuna jukwaa jekundu lililopambwa na mapazia na viti vya kijani vimepangwa. Ishara ya emergency exit inaonekana kwa mbali.

Wanafunzi wenye furaha wakiwa wamevalia sare za shule wanasherekea upandaji mti. Baadhi yao wameshika miche ya miti na vifaa vya kumwagilia. Mikono yao imeunuliwa juu kuonyesha shangwe. Eneo hilo lina miti mingine mikubwa na udongo uliochimbwa kwa ajili ya kupanda.

Mtu mmoja amevaa nguo za michezo akikimbia kwenye njia yenye miti mirefu pande zote. Njia imefunikwa na majani makavu yaliyoanguka kutoka mtini. Angani kuna mwanga hafifu ukionyesha huenda ni asubuhi mapema au jioni. Mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na safi kwa mazoezi.

Wanaume wawili wanapanda miti ardhi yenye nyasi. wamevaa barakoa na wamejikita zoezi la upandaji. Nyuma yao kundi la watu limeshiriki shuguli kama hio. Mandhari inaonyesha jitihada za kuhifadhi mazingira.

Mazingira ya asili yanatokeza ziwa dogo. Mti mmoja mrefu umesimama pekeake karibu na maji. Nyasi za kijani kibichi zimefunika ardhi yote. Mawingu meupe na meusi yamefunika anga.

Twiga mrefu anachungulia kutoka kwenye ua au mbao, akitazamana na watu wawili. Mwanaume na mwanamke wanaonekana wakifurahia kumwona twiga huyo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ujenzi wa mbao, labda katika kituo cha kutunza wanyama au bustani ya wanyama.

Ardhi hiyo imejaa mifuko mingi ya plastiki ya rangi mbalimbali. Watu wachache wanashiriki zoezi la kusafisha. Maji ya mto yanaonekana upande wa kulia. Hii inaonyesha jitihada za kusafisha mazingira yaliyochafuka.

Wanyama wawili wenye madoadoa wamesimama karibu na miamba wakijichanganya na mazingira ya kijani kibichi . Manyoya yao meusi na meupe yamewasaidia kufichwa vizuri . Miguu yao mirefu ya manjano inawapa uwezo wa kutembea kwa urahisi kwenye ardhi hii.

Kuna mjusi mwenye rangi ya chungwa na kijivu akiwa ametua juu ya ubao wa mbao. Mkia wake mrefu unaonekana wazi na nyuma yake kuna ua wa chuma chenye matundu. Mjusi huyu anaonekana kuwa katika mazingira ya nje, labda akijipasha joto juani.

Kiongozi wa manjano amesimama majini akitafuta chakula huku akionekana wazi kwenye maji tulivu. Nyuma yake, mamba amejificha karibu naye na nyasi akiashiria mazingira ya wanyama pori. Ndege mwingine anaonekana mbali akichangia utofauti wa viumbe.

Mstari mrefu wa wanawake wamejipanga wengine wakiwa wamebeba watoto wadogo migongoni. Wengi wao wamevalia vitambaa vichwani vikionyesha utamaduni wao. Hali hii inaashiria kusubiri huduma au bidhaa muhimu.

Nyumba iliyoharibika iliyotengenezwa kwa mabati na mbao inasimama katikati ya eneo lililojaa uchafu na matope. Mtu mmoja anaonekana kando ya mto mdogo uliofurika, labda akijaribu kuondoa taka. Mandhari inaonyesha uharibifu mkubwa uwezekanao mkubwa, kutokana na mafuriko, huku maji yakionekana yakipita karibu na nyumba zilizobomoka.

Makaazi duni yaliyojengwa kwa nyumba za udongo na mabati zikiwa zimesongamana. Mbele ya makaazi hayo, rundo kubwa la takataka linaonekana likionyesha changamoto za usafi. Anga la buluu linaonekana juu huku miti michache ikionekana kwa mbali.

Watu watatu wanatabasamu na kufurahia mandhari ya mlima. Mwanamke mmoja amechuchumaa akionekana kuchoka lakini bado anatabasamu. Mashamba ya upepo yanaonekana nyuma juu kilimo. Inawezekana wamekuwa wakipanda mlima.

Nyumba ndogo nyingi zimejengwa karibu na mto, mto huo unaonekana kuwa na uchafu mwingi, na taka zimetupwa pembeni. Anga ni blue , na lina mawingu meupe yaliotawanyika. Baadhi ya nyumba zina paa za bati, yenye kutu, zikionyesha hali ngumu ya maisha hapo.

Watu wanashughulika na maisha yao kwenye makazi yasiyo rasmi. Barabara ni chafu ikiwa na mabomba mengi yametapakaa chini. Vibanda vidogo vimejengwa kando ya njia huku kukiwa na uchafu na maji machafu. Hali hii inaonyesha changamoto za miundo mbinu na usafi wa mazingira.

Kima mmoja amekaa karibu na shina la mti akitazama upande moja. Ana manyoya meusi na meupe, shingoni na kifua, yakitofautiana na sehemu nyingi ya mwili wake. Mandhari ya msitu yenye mimea mingi huonekana nyuma, ikionyesha makaazi yake ya asili.

Mwanaume aliyevaa vesti ya kijani na nyeupe, anashikilia miche miwili midogo ya miti. Akionekana akimkabidhi moja mwanamke, aliyesimama mbele yake. Watu wengine wamekusanyika nyuma yao, baadhi yao pia wamevalia vesti zinazofanana.

Katika mazingira haya mkondo wa maji machafu unapita katikati ya rundo kubwa la taka. Nguruwe kadhaa wanaonekana wakichakura takataka wakitafuta chakula. Nyuma kuna majengo ya udongo na bati yakionyesha makazi duni. Mazingira haya yanaonyesha changamoto kubwa za usafi na mazingira duni.

Tembo watatu wachanga wanaonekana wakitembea kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Tembo hao wamevaa matandiko yenye rangi nyekundu na bluu. Nyuma yao kuna miti na watu wa watatu wakionyesha mazingira ya hifadhi ya wanyama au kituo cha kulelea tembo. Inaonekana kuwa eneo la utalii au la uhifadhi wa wanyamapori.

Kiboko mdogo amesimama kwenye ardhi yenye mchanga. Majani yanaonekana upande wa kulia wa mnyama. Rangi yake ni kijivu. Kiboko anaonekana mtulivu.

Twiga anatembea kwa utulivu katika eneo lenye miti na nyasi. Rangi yake ya kahawia na madoa meusi inaonekana wazi dhidi ya mandhari ya asili. Mandhari inaonyesha mimea asili na mti usio na majani, ikionyesha mazingira yake ya kawaida.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kikazi na kofia nyeupe amesimama mbele ya mazingira yanayoonekana kama makazi duni. Amebeba gunia na mkono wake wa kulia unaelekeza nje kana kwamba anaelekeza au anatoa maelekezo. Nyuma yake, kuna milima ya uchafu na nyumba zenye paa za mabati.

Wanaume wanne huenda wakivua samaki katika ziwa au mto, wawili wamevalia suruali ndefu na fulana, mmoja amevaa fulana ya rangi ya chungwa. Wanaonekana wamejitayarisha kwa shughuli za uvivu, labda wakitumia nyavu au mitego, inaweza kuwa shughuli ya kitamaduni au ya kibiashara.

Twiga anaonekana akichungulia juu ya uzio. Msitu wa miti unaonekana nyuma yake. Twiga huyu ana rangi ya kahawia na madoa meusi. Anaonekana akiangalia mbele labda akisubiri kulishwa.

Mto uliojaa taka ikiashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira unaonekana. Daraja linaonekana likivuka mto huo. Na upande mwingine wa mto, kuna mimea na majengo. Hali hii inaonyesha changamoto ya usimamizi wa taka nchini.

Ndovu mchanga ananyweshwa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa. Ndovu mwingine mchanga amelala chini karibu naye. Watu kadhaa wamesimama nyuma wakishuhudia tukio hilo ambalo linaonyesha shughuli ya utunzaji wa wanyama pori nchini Kenya.

Mto wenye maji ya rangi ya kahawia unafurika ukitishia makazi ya watu. Nyumba kadhaa za mabati zimeathiriwa au zimebomoka karibu na ukingo wa mto. Watu wanaonekana wakijaribu kuwasilimisha mali zao au wakipita katikati ya mafuriko huku anga likiwa limejaa mawingu mazito.

Foleni ndefu ya magari ya safari imeonekana kwenye barabara ya vumbi. Magari mengi yana paa zilizo wazi, zikiashiria magari ya utalii. Mandhari ya jangwa, na miti michache yanaonekana nyuma, hii inaashiria mbunga ya wanyama au eneo ya safari nchini Kenya.

Chui mwenye madoa amejilaza kwa utulivu kwenye nyasi, akionyesha tabia yake ya kujificha. Mnyama huyu anaonekana kuwa macho, huku macho yake yakitazama mbele. Manyoya yake yenye madoa husaidia kufichua uwepo wake katika mazingira ya msitu.

Chini ya hema jeupe, kikundi cha watu kimekusanyika kwa hafla muhimu. Mwanamke aliyevalia kofia ya pinki anazungumza kwenye kipaza sauti. Mbele ya meza yenye majembe na majembe kadhaa tayari kwa matumizi. Nyuma yao kuna bandera yenye nembo ya Nairobi city county .

Majengo marefu yanaonekana nyuma ya eneo kubwa la kijani lililojaa miti. Miti hiyo imetawanyika kote kwenye nyasi iliyokatwa vizuri na kuunda mandhari ya bustani au hifadhi ya asili.

Katika mazingira ya makaazi duni, watoto wanaonekana wakiwa wanatembea katikati ya vumbi. Nyuma yao, majengo yanaonekana. Hali hii inaonyesha maisha ya kawaida katika maeneo yenye changamoto za kiuchumi.

Makaazi haya yasiyo rasmi yanaonyesha nyumba nyingi zilizojengwa karibukaribu, nyingi zikiwa na paa za mabati zilizochakaa. Mandhari inaonekana kuwa kilima na nyumba zikipanda juu ya mlima. Hali hii inaonyesha eneo lenye msongamano wa watu na changamoto za makaazi bora huku Nairobi.

Viwanda viko mbali nyuma vikiashiria eneo la viwanda, mbele ya rundo kuwa la takataka za plastiki, byingi zikiwa na rangi ya buluu. Hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazigira au eneo la kutupa taka. Inaonekana kama taka nyingi zimerundikwa hapo.

Basi la abiria la rangi ya samawati limepaki kando ya barabara likiwa na nambari zero four five mbele. Abiria wanaonekana wakishuka au wakipanda basi, huku baadhi ya watu wakitembea kando ya barabara. Ishara za barabara zenye namba thelathini na nne na hamsini zinaonekana zimesimama karibu na basi.

Basi la abiria lililopambwa kwa rangi nyeusi, chungwa na kijivu limepaki barabarani. Mlango wa basi upo wazi, ukiashiria abiria wanapanda au kushuka. Jengo refu la rangi ya njano linaonekana nyuma ya basi.

Safari inayoanza abiria wanasubiri kupanda matatu wengi wao wakiwa wamesimama karibu na gari yenye nembo ya chui. Bango kubwa linaonekana kwa mbali likitangaza Prestige Carry Coach Busia, likionyesha mahali gari linakoelekea.

Matatu iliyopambwa kwa rangi za buluu nyeupe na zambarau ikiwa na michoro ya kipekee inasimama kando ya barabara yenye shuguli nyingi, huku magari mengine na watu wakionekana kwa mbali.

Matatu nyeupe yenye milia rangi imesimama mbele ya maduka. Ikiwa na bango linaloashiria safari ya moja kwa moja kwenda Nakuru. Watu wanasimama karibu na gari hilo, baadhi wakiwa wamevalia kofia na fulana za kawaida. Duka la Aromatika linaonekana nyuma. Likionyesha bidhaa zake kwenye rafu.

Hali ya hewa ni ya jua huku majengo mengi yakionekana kwa mbali. Barabara kuu ina magari mengi yaliyosongamana na watu wakitembea pembeni. Kuna vibanda vya wazi vya biashara vikiwa na wachuuzi wengi. Miti michache inaonekana ikipamba mandhari ya jiji.

basi la abiria lenye rangi ya waridi na nyeusi limesimama barabarani likiwa linapanga abiria. Watu wanasuburi na kutembea karibu na gari wakionyesha shughuli za usafiri wa umma, majengo na matangazo yanaonekana nyuma yakidhibitisha mazingira ya mjini. Gari hili linaashiria mfumo wa ushafiri unaotumika sana Nairobi.

Basi na magari mengine yameegeshwa kwenye eneo za wazi zikisubiri abiria au zikiwa zimebeba mizigo. Nyuma yake majengo yenye paa nyekundu yamejengwa karibu na miti mikubwa. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi. Baadhi ya magari yanaonekana yakiwa yamepaki yakiashiria kituo cha usafiri.

Handaki kubwa lenye kingo za manjano linaonekana likiwa na barabara nyeusi inayoelekea ndani. Watu wawili wanatembea kuelekea pande tofauti mbele ya handaki. Magari mawili meupe na mekundu yanaonekana yamepaki karibu.

Barabara pana yenye njia nyingi za magari inaonekana. Magari kadhaa na basi la buluu yanasafiri kwenye barabara hiyo. Alama kubwa za barabara zenye maelekezo zimetundikwa juu. Uoto wa asili unaonekana kando ya barabara ukiipa mandhari uzuri.

Matatu kadhaa yamepaki karibu na kituo cha mafuta cha total energies. Watu wanasubiri magari au wanashugulikia na shuguli zao. Mabango ya maelekezo ya njia mbalimbali yanaonekana. Hii inaonyesha eneo lenye shuguli nyingi za usafiri wa umma.

Abiria wanapanda basi la kijani na manjano lenye jina Exalted . Mbele, bango kubwa lenye maelezo ya njia, limebandikwa mbele ya basi. Watu wanasimama kando ya barabara wakisubiri usafiri au wakifanya shughuli zao. Majengo ya kifahari yamejengwa karibu yakionyesha mazingira ya jijini.

Barabara yenye shughuli nyingi, inaonyesha matatu nyekundu na nyeusi iliyopambwa kwa michoro mingi ya rangi. Abiria wanaonekana wakishuka na kupanda, wakiendelea na safari zao. Magari mengine na watu wanatembea kwa mbali wakionyesha msongamano wa jiji.

Barabara yenye magari na basi la kijani inaonekana. Alama za barabarani zinaonyesha watu wanaovuka barabarani zinasimama pande zote mbili za barabara. Nyuma ya barabara miti mingi na majengo yanaonekana yakikamilisha mandhari ya jiji.

Daraja la barabara limeonekana likiwa na ujumbe Dont overspeed ulioandikwa kwa herufi kubwa za manjano. Chini ya daraja, matatu ya buluu inapita barabarani. Alama ya KENHA zimechorwa pande zote mbili za daraja.

Barabara kuu yenye magari imepita chini ya anga lenye mawingu. Malori mawili meupe yanaonekana yakisafiri huku magari mengine na pikipiki zikionekana mbali. Upande wa kushoto kuna miti mingi ya kijani kibichi, na upande wa kulia kuna njia ya watembea kwa miguu.

Mabasi mawili madogo yaliyopambwa, maarufu kama matatu yanasimama barabarani kukiwa na watu wengi. Moja limeandikwa Veteran na jingine lina picha za katuni na jina Moana. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi.

Basi ndogo la abiria lenye rangi ya bluu nyeupe na nyekundu limesimama barabarani. Mtu anaonekana akielekea kwenye mlango wa basi akionyesha shughuli ya upandaji abiria. Juu ya basi jina Metro Trans linaonekana wazi. Mandhari yote yanaashiria shughuli za usafiri wa umma katika eneo la mjini.

Matatu limesimama barabarani, na bango la 2NK SACCO Nakuru Direct limening'inia juu yake. Majengo mengine yanaonekana nyuma, mengine yakiwa na mabango ya biashara. Barabara inaonekana yenye shughuli nyingi . Hali ya hewa inaonekana kuwa safi anga likiwa wazi.

Basi kubwa la abiria la rangi ya chungwa lenye jina TAWAKAL, lemeegeshwa kando ya jengo refu. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo, na baadhi ya mizigo inaonekana imewekwa chini. Mandhari yanaonekana kuwa yenye shughuli nyingi.

Barabara kuu iliyo jaa magari na mabasi yakiwemo matatu inaonekana watu wanatembea kando ya barabara huku majengo yenye gorofa nyingi yanaonekana nyuma madhari yanaonyesha eneo la mjini lenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa mabasi na matatu zikiashiria usafiri wa umma Nairobi. Jengo refu la rangi dhahabu na jingine la rangi ya machungwa linaonekana nyuma. Abiria mmoja anaonekana akitembea karibu na magari hayo.

Basi dogo la abiria maarufu kama matatu lenye rangi ya bluu na michoro ya kuvutia imesimama barabarani. Watu wanaonekana wakipanda na kushuka kutoka ndani. Majengo ya jiji yameonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini yenye shughuli nyingi.

Hii ni gari la abiria limeegeshwa barabarani likipakia au kushusha abiria. Watu mbalimbali wamesimama karibu nalo baadhi yao wakiingia au kutoka. Barabara inaonekana kuwa na shuguli nyingi huku majengo marefu yakionekana nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari kadhaa ya abiria yanayoitwa matatu yakiwa yameegeshwa. Abiria na wafanyikazi wa mabasi wanaonekana wakitembea karibu na magari. Majengo marefu yenye rangi tofauti yanaunda mandhari ya nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Barabara kuu pana inaonekana ikiwa tupu kidogo na magari machache yakipita. Kituo cha mafuta cha Shell kinaonekana kwa mbali upande wa kulia. Miti mingi ya kijani kibichi inazunguka barabara ikionyesha mazingira yenye mimea mingi.

Watu wanasuburi matatu, gari kubwa la abiria . Bango lenye majina ya maeneo kama Thika Road linaonekana wazi. Abiria wamesimama na mizigo yao tayari kwa safari. Jengo refu linatokeza nyuma na kuna shughuli nyingi barabarani.

Magari makubwa mawili yametandaa barabarani yakiashiria shughuli mingi. Basi la perfect safari lina rangi ya kijani kibichi limefunikwa juu yake kwa kitambaa. Watu wachache wamesimama karibu na basi wakionyesha kua safari bado ijaanza au imefika. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Njia panda ya barabara inaonekana ikiwa na magari yakipitia pande zote mbili.Ng'ombe kadhaa wamelala kando ya barabara yakionyesha maisha ya vijijini yakochanganyika na mazingira ya mjini. Watu wanatembea kando ya barabara wakionyesha shughuli za kila siku.

Magari ya abiria yamejipanga barabarani yakiashiria kituo cha usafiri chenye shughuli nyingi. Watu wanatembea na kusubiri, wengine wakiingia au kutoka kwenye magari. Majengo marefu yamesimama nyuma yakionyesha mazingira ya jiji. Onyesho hili linaonyesha uhai wa jiji la Nairobi.

Basi la kijani lenye jina Perfect limesimama kando ya barabara likiwa na mizigo iliyofunikwa. Juu ya paa watu wanatembea karibu na basi hilo huku majengo ya mijini yakionekana nyuma. Inaonekana kuwa kituo cha mabasi au barabara yenye shughuli nyingi mjini labda jijini Nairobi kutokana na bango la Nairobi linaonekana kwa mbali.

Mjini, watu kadhaa wanatembea kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Gari la abiria lenye rangi ya chungwa linaonekana kama matatu. Limesimama huku watu wakiingia au kushuka. Majengo marefu yanajaza mandhari ya nyuma yakionyesha msongamano wa mjini.

Gari la abiria aina ya matatu limesimama barabarani likiwa limepaki abiria. Kuna mabango juu ya matatu, yanayoonyesha njia ya Eldoret, Kitale, Nakuru na Molo. Watu mbalimbali wanaonekana wakiwa upande wa barabara wengine wakingoja usafiri.

Basi la abiria lililopambwa kwa rangi na michoro mbalimbali linaonekana limeegeshwa kando ya barabara. Abiria wanapanda na kushuka kutoka kwenye basi. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi wakionyesha shughuli ya kawaida ya usafiri wa umma. Mandhari yanafanana na kituo cha basi kilicho na harakati nyingi.

Basi la uma lenye rangi ya kijani na nyeupe limesimama likipakia abiria. Abiria kadhaa wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye basi. Majengo marefu na miti ya mitende, yameonekana nyuma, yakionyesha mazingira ya jiji.

Katika eneo hili la jiji magari ya teksi yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Ishara ya taksi yenye rangi ya chungwa inaonekana wazi juu ya moja ya magari. Watu wanatembea barabarani na biashara mbalimbali zinaonekana zikifanyika kwa kazi nyuma. Hali hii inaonyesha shughuli za usafiri na biashara jijini.

Basi la bluu limeegeshwa barabarani likifuatwa na basi la kijani na jingine la rangi ya machungwa. Mabasi haya yote yanaashiria usafiri wa umma ambao ni muhimu sana nchini Kenya. Nyuma ya mabasi kuna miti mirefu na majengo yakiashiria majengo ya mjini.

Ukuta wa kijivu nyeusi umejaa mabomba ya chuma yaliyopinda na kuunganishwa. Nyaya nyingi za umeme zimepangwa kwa utaratibu juu ya mabomba. Kuna visanduku viwili vya umeme vyenye rangi ya chungwa na chini yake kuna alama tatu nyekundu za duara.

Shimo refu na pana limechimbwa ardhini ukionyesha udongo mwekundu pande zote mbili. Kivuli cha mtu kinaonekana kikianguka chini katikati ya mfereji. Mbele kidogo kuna magari na majengo yasiyodhahiri kuashiria kuwa kazi hii inafanyika karibu na makazi ya watu au barabarani.

Ardhi ina shimo refu la kuchimba. Kivuli cha watu wawili kinaonekana sakafuni. Udongo mwekundu umefukuliwa pande zote za shimo. Kazi ya kuchimba inaendelea eneo hilo.

Majengo mengi inatawala mandhari ya jiji. Mabomba ya maji yanaonekana juu ya paa za majengo. Ukuta wa mawe umejengwa mbele. Anga inaonekana wazi na inaashiria hali ya hewa tulivu.

Tangi kubwa jeusi la maji lenye nembo ya roto limewekwa juu ya paa la jengo. Linasimama juu ya kuta za matofali na nguzo za saruji. Antena kadhaa na nguzo za chuma zinaonekana karibu na tangi.

Eneo la ujenzi linaonekana likiwa na shimo refu lililochimbwa ardhini. Udongo na mawe yamekusanyika kando ya shimoni na mashine kubwa ya kuchimba imesimama upande wa kulia. Nyuma, majengo na miti vinaonekana chini ya anga la buluu.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba yakitumbukia kwenye dimbwi. Bomba hili limefunikwa na ukuta wa mawe makubwa yaliyopangwa vizuri. Maji yanayoingia kwenye dimbwi yanatengenezwa mapovu, yakionyesha mtiririko wake. Mandhari hii inaashiria mfumo wa mifereji ya maji au chanzo kidogo cha maji.

Barabara ya udongo iliyo na vumbi na matope imeshika doa. Kuna mabaki meusi labda ya moto au taka zilizochomwa. Upande mmoja pikipiki imepaki mbali kidogo na watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye barabara hiyo.

Bomba kubwa za rangi ya kijani kibluu zimepangwa kwa safu mnato zikipanda mlima mrefu uliofunikwa na miti. Miundo hii ya uhandisi inaonekana kuwa sehemu ya mfumo mkubwa wa kusafirisha maji au kuzalisha nishati.

Mabomba meusi ya mfumo wa kuzima moto yanaonekana yakining'inia kutoka kwenye dari. Moja ya mabomba hayo ina vali nyekundu ya kudhibiti na nyingine ina kinyunyizio cha maji. Mabomba yamefungwa vizuri kwa kutumia kamba za chuma na kamba nyekundu.

Mwanamke kijana amesimama karibu na ndonyo jeupe akiwa na galoni ya maji ya njano. Anaonekana akisikiliza au akiangalia mbali. Nyuma yake wamesimama watu wengine pamoja na kamera, jambo linaloonyesha kuwa kuna tukio linafanyika. Mandhari hii inaashiria mkusanyiko wa jamii au hafla muhimu.

Mirija mirefu ya chuma na iliyochakaa imerundika katika rundo refu. Baadhi ya mirija inakutua kwa kutu ikionyesha imetumika au imekaa nje kwa muda mrefu. Inaonekana kuwa imehifadhiwa msituni au karibu na miti.